Huku ni shambani wameweza kupanda migomba mingi ya ndizi baadhi ya migomba hiyo imeshazaa mikungu ya ndizi kuna hata zile ambazo zimeiva kwani zimeshalata rangi ya manjano.

Huku ni shambani, kwenye shamba hili wamepanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Kuna mtu ambaye anaonekana kwamba ueda anafanya utafiti wake shambani.

Huku ni shambani na tunaona kwamba wamepanda migomba ya ndizi. Migomba hiyo imezaa mkungu wa ndizi ambao kuna mtu anayeshika ndizi hizo.